Nguzo zenye nyaya pamoja na vifaa vingine vya umeme, ambavyo vinasaidia katika ugawaji wa umeme kwa watu ambao wanaishi katika maeneo hayo.

Vyoo viwili vinavyoweza kuhamishwa, kimoja kinachotumiwa na jinsia ya kike na kingine kinachotumiwa na jinsia ya kiume, vyenye rangi ya bluu vikiwa vimesimamishwa porini juu ya nyasi.

Mwanaume barubaru akiwa amevalia nguo za kazi, akikusanya uchafu katika mapipa ya uchafu na kuyapakia katika mkokoteni akiyapeleka kwajili ya kwenda kutupa.